Hapa ni kwenye duka kuu la kuuza nguo ambapo tunaweza ona mavazi tofautitofauti, yakiwa yamewekwa katika eneo hili na panaonekana mahali pa kupendeza sana kwa sababu ya muundo wake, huku kuta zake zikiwa zimejengwa kwa umakini mkubwa sana. Kila vazi limeandikwa jina lake na kuwekwa katika vitengo tofauti.

Tunaona televisheni iliyo kwenye ukuta na ina mchoro wa mtu msichana ambaye ameendelea kutembea katika eneo hilo na huku pia upande mwingine tunaona maandishi ya vivo na pia kuna tarakilishi ingine iliyoko juu ya meza hii pamoja na mtungi wa maji unaotumika kusafisha maji ya kunywa.

Hili ni duka la kuuza mavazi ambapo watu wanaona nguo za wanawake zikiwa zimewekwa kwenye sehemu mmoja pia kuna vikapu ambavyo viko sakafuni na zengine zikiwa zimewekwa juu ya vibao vilivyogogwa eneo hili. Madirisha na vioo pia yanapendeza pia matawi miti midogo midogo ikionekana kuwa mahali hapa pia.

Hili ni duka kuu la kuuza mavazi ambapo tunaona nguo aina tofauti zikiwa zimewekwa katika sehemu yake huku watu wengine ambao wanaonekana ndio wanaofanya katika eneo hili wakiweza kuwahudumia wateja wanaokuja mahali hapa.

Hapa ni kwenye duka la kuuza nguo ambapo tunaona mavazi tofautitofauti yaliyochorwa picha za watu wa kitambo zikiwa zimewekwa katika shelfu hizi na pia kuonekana kuwa eneo hili ni la dhamani sana kwa kuwa muundo wake ni wa kisasa.

Hapa ni katika duka kuu la kuuza mavazi ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti ambayo ni vikapu vya wanawake pamoja na ngozi ambazo ni za rangi nyeusi na vingine vikiwa za buluu. Upande mwengine tunaona vinavyowekwa kwenye masikio pamoja na zingine zinazowekwa kwenye shingo kama maridadi.

Hili ni duka kuu la kuuza mavazi ambapo tunaona nguo za aina tofauti tofauti pamoja na vikapu vilivyoko katika eneo hili. Kuna pia michongo ya vyombo na pia kuna nyasi ambayo imewekwa katika kona moja ili kufanya eneo hili likaweze kuwa la kupendeza mno.

Hapa ni kwenye duka ya kuuza mavazi ambapo tunaona nguo tofauti tofauti zilizowekwa katika sehemu yake na kila aina ikiwa na rangi tofauti llimeandikwa pia women kuonyesha kuwa eneo hilo linauza nguo za wanawake.

Hapa ni kwenye duka la kuuza nguo ambapo tunaona makoti yaliyowekwa kwenye laini moja kulingina na muundo wake huku pia kuna kofia za aina tofauti tofauti ambazo ziko juu ya shelfu na pia kuna madirisha mazuri mahali hapa na magari pia yamepakiwa hapo nje.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona nguo tofautitofauti zikiwa zimewekwa katika eneo hili na kila aina iko katika sehemu yake tofauti huku mwanamke mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi akitembea katika eneo hili kuhakikisha kuwa kila kitu kiko shwari.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona viatu vya aina mbalimbali. Pia tunaona kofia zilizowekwa mahali hapa katika hanger na pia eneo hili linaonekana kuwa na taa zinazopendeza na kupeana mwangaza wakati wowote.

Hili ni duka kuu la kuuzia nguo ambapo tunaona mavazi ya aina tofauti tofauti yakiwa yamewekwa katika maeneo ya jumba hili huku majuu kunaonekana kuundwa vizuri sana. Na pia kunaonekana kuwa eneo hili kila nguo ina bei yake tofauti.

Hapa ni kwenye duka ya mauzo ya nguo tofauti tofauti kulingana na kiwango na pia ukubwa wa mtoto au mtu mzima. Nguo hizi zimewekwa kwenye makaratasi na pia kuna shuka zinazoonekana mahali hapa huku pia kuta zenyewe zikiwa zenye rangi nzuri sana.

Hili ni duka kuu la kuuza nguo ambapo tunaona mavazi tofauti tofauti yakiwa yamepangwa vizuri na kukunjwa na kuwekwa katika sehemu yake na kila aina ina bei yake tofauti huku tukiona maandishi yaliyo kwenye mabango yakionyesha shilingi mia nane kuonyesha kuwa nguo hizi zinanunuliwa kwa bei hiyo.

Hapa ni dukani kunako kuuzwa nguo za vitenge za wanawake na zimewekwa katika sehemu tafauti tafauti kulingana na muundo wa kila moja na pia kuna maandari ya kupendeza mahali hapa kwa kuwa imejengwa vizuri sana.

Hili ni duka la kuuza nguo ambazo zina aina tofauti tofauti pamoja na mabegi yaliyowekwa katika eneo hili na tunaona maandishi ya shilingi 150 kumaanisha kuwa zile ambazo ziko katika sehemu hizo zinauzwa kwa hiyo bei kwa hivo kila mtu anayekuja mahali hapa anachagua kitu ambacho anaweza kukimudu bei yake.

Hapa ni kwenye duka la kuuza mavazi ambapo tunaona nguo tofautitofauti zikiwa zimewekwa katika eneo hili, pia kuna vikapu pamoja na mabegi yaliyowekwa juu ya sehemu hii ambapo tunaona kuwa kila rangi yake ni ya aina tofauti na pia ukuta zake zina rangi yanayopendeza.

Hapa ni kwenye duka kuu la kuuza nguo ambapo tunaona koti za wanaume ambapo zimewekwa katika sehemu tofauti tofauti kulingana na aina yake na tunajua kwamba kila aina inatoa bei yake tofauti ili kusaidia watu wanaokuja kuzichagua kuelekezwa vyema.

Hapa ni kwenye duka la kuuza mavazi ambapo nguo tofauti tofauti zimewekwa kulingana na aina yake na kupangwa vizuri sana katikaka sehemu tofauti tofauti na huku juu kuna mataa ambayo yanapendeza kwa mwangaza mzuri sana.

Hapa ni katika duka la kuuza nguo ambapo tunaona mavazi tofauti tofauti kama vile long'i za wanaume pamoja na majaketi ya wanaume huku yamewekwa katika eneo ambalo wanaweza kuchagua kwa urahisi. Mahali hapa pia pametengenezwa na vyuma na madirisha pamoja na kuta zake zinapendeza.

Kuna gari ambalo linakutumika kusafirisha watu ambalo ni lenye rangi ya nyeupe na huku magurudumu yake pamoja na vioo ni vya kupendeza sana na ni lenye nambari ya usajili KDG 795S. Huku upande mwingine, tunaona mawingu yaliyotanda angani yenye rangi ya samawati huku mengine yakiwa meupe pamoja na duka ambalo limeandikwa hill court.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo tunaona gari lililo lenye rangi ya nyekundu likiwa limebeba magari mengine ya kibinafsi yaliyo na rangi tofauti tofauti kuelekea katika eneo ambalo magari haya yataweza kuuzwa . Upande wa juu pia tunaona miti iliyomea kwa ukubwa sana na ni yenye majani ya kijani kimbichi pamoja na nyasi pia zikionekana.

Kuna gari ambalo ni la rangi nyeusi ambalo limewekwa katika eneo hili liliyojengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuta zake kukiekwa kwa rangi nyeupe kabisa, huku nambari ya usajili ya gari hili likiwa limeandikwa QX 80, kuonyesha kuwa ni gari lenye dhamani kubwa sana.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo tunaona gari kubwa linalotumika kuyabeba magari mengine kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kuuzwa, na pia kuna miti mingi iliyo na majani ya kijani kibichi huku nyasi yenyewe ikionekana kuwa na afya njema sana.

Kuna gari jeusi lenye namba ya usajili ya KCQ na inaonekana kuwa ni la muundo wa kisasa kwa kuwa linapendeza mno huku upande mwingine ukiweza kuwa na ukuta uliowekwa chuma ili kuhakikisha kuwa ulinzi ni wa kutosha katika sehemu hii .

Kuna magari mengi katika eneo hili ambalo yanaonyesha kuwa yenye muundo wa kisasa huku magurudumu yake yakionyesha kupendeza sana huku watu wengine ambao wamesimama katika eneo hili kama mmoja ambaye aliyevalia koti kubwa lenye rangi nyeusi pamoja na miti mingi inayoonekana pamoja na hata nyasi.

Kuna gari la matatu ambalo linaonekana kuwa sehemu hii huku magurudumu yake yakiwa yanayopendeza sana. Pia vioo vyake viko salama na nyuma tunaona sehemu iliyo ya juu inayomaanisha kuwa kuna mawe na pia karatasi zinginezo.

Kuna watu wawili katika eneo hili ambapo mmoja ni mwanaume aliyevalia suti yenye rangi ya nyeusi na huku pia amevalia tai kwenye shingo lake huku mwingine ambaye ni mwanamke anaangalia upande wa mbele na kuegemea katika ukuta au meza hii. Upande wa kando tunaona kiti kilichoko kwenye eneo hili.

Hapa kuna gari ambalo linaonekana kuwabeba watu ambao hutembea ili kujionea yanayotendeka mahali pengine huku upande wa juu ukionekana mlima ulio na mawe ambapo kunaonekana kuwa eneo hili huchimbwa mawe yanayopelekwa kwenye barabara ili kutengenezwa pamoja na nyasi zinazoonekana katika uwanja huu.

Kuna gari ambalo linaonekana kuwa la thamani kubwa sana na la kisasa hiku mataa yakiwa yamewashwa. Upande wa juu tunaona jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuekewa vioo pamoja na madirisha. Kuna miti pia pamoja na gari ambayo linapita.

Hapa kuna gari ambalo ni nyeupe na lina magurudumu meusi huku vioo vyake vilivyoweza kutengenezwa vizuri na linaonekana kuwa ni jipya kwa kuwa rangi yake ni ya kupendeza huku upande mwingine tunaona pipe ambazo ni za rangi ya nyekundu ili kusaidia katika kurekebisha mambo kadha wa kadha.

Hii ni sehemu ambayo imeandikwa the one you have been waiting for na kuna gari nyeusi na magari mengine ambayo yanaonekana kusimama huku mengine yakiendelea na mwendo wake. Kuna jumba pia la ghorofa na miti yenye rangi ya kijani kibichi katika sehemu hii.

Hapa kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke ambao wamevalia koti nyeusi na wanaonekana kushika kitabu chenye makaratasi mkononi huku wakielezea kuhusu jambo fulani. Nyuma yao kuna gari lilioegeshwa mahali hapa na pia kuna maua ya kijani kibichi.

Kuna gari ambalo linaonekana kuwa la muundo wa kisasa kwa kuwa magurudumu yake imejazwa pamoja na rangi yake nyeupe na lina nambari ya usajili ya KCM 709K, huku pia ikionekana miti migeni iliyotumika kuunda ukuta wa eneo hili.

Kuna gari ambalo linaonekana kuwa la kisasa likiwa linapita katika eneo hili ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana huku watu wengine wawili wanao onekana kuvalia tai na mwengine akiwa na nguo nyeupe huku wakipia kwenye ukuta wa juu kukionekana kupakwa rangi nyeupe na kuna taa zinazowaka pia.

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa la kifahari na limesimama mahali hapa. Lina nambari ya usajili ya KDK na mbele yake kuna mti ambao una majani ya kijani na pia kuna jumba la ghorofa ililo kando ya sehemu hii.

Hapa tunaona gari ambalo limefunguliwa milango yote mbili ya mbele huku ndani yake kukionekana kusafishwa vyema sana. Jingine nalo limesimama upande mwingine na pia kuna mti mkubwa pamoja na ukuta ambao ni wa ulinzi uliowekewa chuma juu yake na lango kuu ambalo limetengenezwa kwa chuma na miti ya stima iliyofungwa nyaya.

Kuna watu ambao wameketi katika viti kwenye eneo hili huku mmoja akionekana kumnyoshea mkono huyo mwingine wakisalimiana kwa furaha na mezani tunaona simu pamoja na vitabu vilivyoko mahali hapo pamoja na magari ambayo yanaonekana upande wa nyuma.

Hili ni gari la kibinafsi ambapo tunaona ndani yake kuna kitu ambacho hutumiwa kuendesha gari hili; pamoja na kitabu kwenye kiti kimoja mahali hapa na pia kuna kioo ambacho hujulika kama side mirror kwa lugha ya kimombo kikionyesha yale ambayo yanatokea nyuma gari hii.

Hili ni gari ambalo limeegezwa katika eneo hili na ambapo tunaona kuwa la kibinafsi huku mlango mmoja ukiwa umefunguliwa kuelekea upande wa nje na unaonekana kuwa umeweza kumwezesha mtu huyu aweze kuiosha ndani yake. Huku tunaona kuwa ni mahali ambapo usafi wa magari hufanyika na kuaminiwa vizuri sana kwa kuta zake pamoja na mabati.

Kuna gari ambalo ni lenye rangi ya nyekundu na limetegenezwa kwa muhundo wa kisasa na nambari ya usajili ni KCW5604G mbele yake kuna jumba la gorofa ambalo linaonekana kuwa limekamilika upande wa ndani huku wa nje ukionekana kuendelea.

Hili ni gari ambalo limefunguliwa upande wa mbele kuliko na injini na betri na tunaona waya zilizopita kutoka upande mmoja hadi mwingine. Pia inaonekana kuwa kuna tatizo katika gari hili linaloshughulikiwa ili kuhakikisha kuwa linafanya kazi vyema.

Kuna magari ambayo yana rangi tofautitofauti kama vile gari la kibinafsi lenye rangi nyeusi na limeandikwa nambari ya usajili ya KDQ 076J. Pia una matatu ambayo imeonekana hapo nyuma. Mawingu pia ni yenye rangi ya samawati huku mengine yakiwa na rangi nyeupe. Pia kuna jengo ambalo liko mbele ya gari hili jekundu.

Kuna gari ambalo ni la muundo wa kisasa na nambari yake ya usajili haionekana kwa urahisi, huku pia kuna jumba ambalo ni la ghorofa lililojengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa vioo vinavyopendeza, huku pia kukiwa na chuma zilizowekwa kwenye kuta zinazohakikisha kuwa eneo hilo halina uwizi.

Hili ni gari la kibinafsi, ambalo lina rangi nyeusi huku mataa yakiwa ya rangi nyekundu. Na pia ina nambari ya usajili ya KDK, huku pia nyuma yake tukiona jumba ambalo lina ghorofa ambalo limejengwa katika eneo hili. Huku pia kuna mti uliochongwa vizuri sana umetariki.

Hapa ni ndani ya gari lililo la kibinafsi ambalo linaendelea na mwendo, na huku sehemu moja ikionyesha chombo ambacho hutumika kuonyesha kiwango cha mafuta yanayotumika na pia kasi ya gari yenyewe mwendo unapoendelea.

Kuna magari ambayo yanaonekana kuwa ya kifahari sana kwa sababu ya muundo wake wa kisasa. Magurudumu yake pia yanapendeza na upande mwingine tunaona maghorofa yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa sana na wa kipekee, vioo pamoja na madirisha yanayovutia. Nyaya za stima pia zinapita na tunaona pia miti.

Hili ni gari la kifahari ambalo limeegeshwa mbele ya jumba la ghorofa. Gari hili lina nambari ya usajili ya KDK na pia magurudumu yake yanapendeza. Kuna nyasi iliyomea sehemu hii na pia kuna changarawe zilizoko katika eneo hili.

Kuna magari manne ambayo yana rangi tofauti tofauti na pia nambari zao za usajili hazifanani. Yameegezwa mahali hapa paliko na nyasi. Pia kuna miti yenye majani na vitu vingine vinavyoonekana mahali hapa.

Kuna magari kadha wa kadha ambayo yamesimama katika uwanja huo na rangi zake zinapendeza sana kama vile lile lililo na rangi nyeusi, ya bluu nyeupe na pia kuna miti na nyasi nyingi sana ambazo zimemea katika eneo hili.

Haya yanaonekana kuwa mazingira ambayo yanatumika kusafishia magari kwa kuwa tunaona magurudumu ya magari ambayo yanajaribu kunyunyuziwa maji huku yamepakwa sabuni ili kuhakikisha kuwa takataka na uchafu uliogwama ndani unaweza kutoka na kuhakikisha kuwa yako sawa.

Huu ni uwanja ambapo kuna watu waliokaa kwenye magari yao na wengine kuketi chini huku wengine wakiangalia sehemu tofauti tofauti. Kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi huku nyasi zenyewe zikiwa pia ni zenye kijani.

Kuna gari lenye rangi nyekundu huku magurudumu yake yakionekana kuwa ya kupendeza na huku kuna mtu ambaye ameshika mfereji katika mkono wake akiweza kuosha sehemu ya ndani ya gari hili. Upande mwingine pia tunaona malori yaliyowekwa katika eneo hilo pamoja na matenki ya maji na pia kuna miti katika eneo hili.

Kuna mwanaume ambaye amevalia koti ndefu ambalo ni la rangi nyeusi huku pia long'i yake ikionekana kuwa ya buluu huku wanaume wengine wakiwa wako nyuma ya gari ambalo liko mahali hapa . Nyasi pia ni ndefu katika eneo hili na pia miti imepandwa mahali hapa iliyotoa matawi ya kijani kibichi.

Kuna gari linaloonekana kuwa la kifahari sana huku nambari yake ya usajili ikiwa imefichwa na vioo vyake vinaonyesha kuwa ni vile ambavyo hauweziona ndani ukiwa nje bali yule aliye ndani ndiye anayeweza kukuona. Nyuma yake kuna jengo ambalo ni nyumba ya kifahari iliyojengwa vyema na kuwekwa rangi inayopendeza pamoja na mti uliona na majani ya kijani kibichi hapo nje.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona bidhaa kadha wa kadha zikiwa zimeekwa katika eneo hili katika vitengo tofauti tofauti. Upande wa juu kuna majengo ya maghorofa yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa vioo pamoja na madirisha yanayopendeza. Kuna miti pia yenye majani ya kijani kibichi pamoja na watu wanayoendeleza shughuli zao za kununua na kuuza.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu wakiendeleza mambo yao ya mauzo huku wale wanaonunua wakionekana kutembea mahali hapa. Kunaonekana karoti zilizopangwa katika vitengo tofauti tofauti pamoja na nyanya na matunda mengineyo yaliyomo katika eneo pamoja na kilo ya kupimia uzani.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona matunda yanayoitwa avocado yakiwa yamewekwa kwenye vitu ambavyo vimejengwa kwa mbao na kupigiliwa vizuri sana huku watu wengine wakiendelea kufanya mambo yao huku wakizunguka hapa na pale kutafuta wanachokinunua na jengo hili limejengwa kwa unadhifu mkubwa sana na kuta zake zinapendeza pamoja na vioo na madirisha.

Hii ni sehemu ya soko ambapo kuna viatu tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye kamba na kutunikwa kwa wakati mmoja huku vingine vikiwa vinasafishwa kutumia maji yaliyomo kwenye ndoo hizi zilizoko hapa mahali.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu wakiwa wameendelea na shughuli zao za kuuza na kununua na tuna matunda tofauti tofauti kama vile nyanya, machungwa, paipai, avokado na vitu vingine tofauti.

Hapa ni sokoni kulikoandikwa, New Kenyatta Market ,huku watu wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale ,wengine wako chini ya mwavuli na kufanya mambo yao ya uuzaji, na mkokoteni wa maji unaonekana ukiwa na vibuyu juu yake.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona ndizi iliyoiva ikiwa imewekwa mahali palipo juu huku ile iliyo ya kupika ikiwa iko kwenye mgomba na nyanya ambazo zimewekwa kwenye uteo mmoja huku zingine zikiwa juu ya kreti. Mtungi wa maji unaonekana. Pia vitunguu vingine vilivyokua mahali hapa.

Hapa ni sokoni ambapo watu wanaendelea na shughuli zao za kuuza na kununua. Kuna mahindi, viazi, ndizi zilizoiva, nyanya, carrots na pia ndoo kwenye sehemu hii na pia tunaona matunda mengine yakiwa yamewekwa juu ya kreti hii.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa bidhaa tofauti tofauti kama vile tunda linaloitwa papai na mchungwa, begi za plastiki na pia vitu tofauti tofauti ambavyo vinatumika kufanya mambo kadha wa kadha. Mtu mmoja pia anaonekana kukagua vitu vinvyouzwa mahali hapa.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu kadha wa kadha wakiendeleza shughuli zao za hapa na pale katika soko hili ili wakaweze kuuza na kununua bidhaa zilizoko mahali hapa. Tunaona avocado zilizowekwa juu ya vitu vinavyofanana na meza na pia kuta za jengo hili zinapendeza.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu wanafanya shughuli zao wengine wakiwa wanatembea na pia kuna bidhaa ambazo zimetengenezwa kwa uzi na kuwekwa mahali pamoja kulingana na aina yake huku zingine zikiwa zimekusanyishwa mahali pamoja ili kufanyiwa mauzo.

Huku ni sehemu ya sokoni ambapo kunauzwa matunda ya aina tofauti tofauti kama vile nyanya, ndizi ilioiva, ndizi ya kupika, nanasi, tunaona machungwa na pia kuna mtungi wa maji, kuna kreti ya buluu, ingine yenye rangi nyeusi na ingine ya manjano.

Huku ni sokoni ambapo tunaona watu waliovalia makoti ya buluu na wanajaribu kuyaunda maua ili yakaweze kuuzwa hata yengine yakaweze kusafirishwa. Nyuma yao tunaona ndoo kadhaa zilizoekwa maua ndani yake na inaonekana kuwa maji yamo ndani ili kusaidia yasiweze kunyauka. Kuna kiti cha buluu na pia majumba kando yake.

Kuna mkono ambao umeshika moja ya vikapu vilivyowekwa mlangoni na unaonekana kuwa wa mteja ambaye anajaribu kuzikagua ili akaweze kununua. Kuna pia kiti cha plastiki chenye rangi ya bluu na viatu vilivyowekwa hapo ili kuuzwa.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu, wanaume kwa wanawake wakiwa wanafanya mauzo yao huku wengine wakinunua bidhaa kama vile nguo, shanga na pia mambo mengine kama vile vitu vya plastiki. Tunaona pia mabegi yenye rangi nyekundu na pia vitu vingine vingi.

Hii ni sehemu ya soko ambapo tunaona nyanya, vitunguu, viazi na vimewekwa mahali pa kuuzia huku vingine vikiwa katika vikundi vikundi kuonyesha kuwa kila kikundi Kiko na bei tofauti kulingana na ni ngapi unazozitaka.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona bidhaa vya kadha wa kadha huku zimewekwa katika vitengo kutegemea aina yake. Tunaona nyanya ambazo zimefungwa na zimeiva kwa uzuri mkubwa sana, pamoja na karoti na hata vitunguu ambazo zinaonekana kuwa katika eneo hili.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye teo ambazo ziko juu ya vitu vingine huku watu wanaendelea kuziangalia na wauzaji wakiendelea na shughuli zao. Kuna miavuli ambayo pia imewekwa mahali hapa ili kuzuia jua kuchoma vitu hivi.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuyaandaa maua ili yakaweze kuwa tayari kusafirishwa au kununuliwa. Nyuma ya mwanamume huyo kuna maua yaliyowekwa ndani ya ndoo na kando yanaweza kuwekewa maji ili yasiweze kunyauka. Kuna chumba na pia tenti mahali hapa.

Hapa ni kwenye soko ambapo shughuli ya uuzaji unaendelea. Tunaona wateja ambao wanaziangalia bidhaa huku wauzaji wakiwa wamekaa chini na kuendeleza shughuli zao za hapa na pale. Kuna nyanya zilizowekwa kwenye kreti na pia mabati yanaonekana kufunika eneo hili ili kuhakikisha kuwa jua haiwachomi.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti zilizochongwa kwa mbao na pia kwa plastiki, huku ikionekana kuwa za wanyama. Pia kuna nguo zilizowekwa katika sehemu moja ili kuuzwa na pia kununuliwa na wateja mbalimbali.

Kuna jengo la ghorofa ambalo linaonekana ni ndani ya soko hili ambapo tunaona bidhaa kadha wa kadha kama vile nyanya zilizowekwa mahali sehemu ya chini. Kuko pia matunda mengine yakionekana mahali hapa pamoja na vitunguu. Watu pia wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale wengine wakiuza na wengine wakinunua.

Hili ni jumba kuu ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuta zake zimepakwa rangi inayofurahisha pamoja na sakafu yake iliyowekewa mambo ambayo yanafurahisha sana. Pia madirisha ni ya kithamani sana na inakaa jumba hili ni la mauzo au ni la kibiashara.

Kuna jumba la ghorofa ambalo limejengwa katika eneo hili na kupakwa rangi inayopendeza sana na linaonekana kuwa katika hatua za mwisho mwisho kukamilika huku mawingu yenye rangi ya samawati yakiwa yametanda angani, na upande wa chini tunaona nyasi iliyomea vizuri sana na kuna maski zenye rangi ya buluu zilizotupwa katika eneo hii.

Hapa kuna ghorofa ambayo inaonekana kupendeza kwa kua ni ya kifahari kwa rangi iliyopakwa. Kushoto mwa ghorofa hii kunaonekana tenki ya maji huku kwingine kuna wafanyikazi ambao wanaonekana kuendelea na kazi ya ujenzi na pia kusafisha mazingira ya eneo hili.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa vioo pamoja na madirisha yanayovutia sana. Upande wa nyuma tunaona mawingu yaliyotanda yenye rangi ya samawati, huku pia mengine yakiwa meupe kabisa na pia tunaona vitu vinavyoonekana kama nyasi upande wa nyuma.

Kuna majengo ya maghorofa ambayo yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kupakwa rangi inayopendeza pamoja na vioo na madirisha huku lingine likionekana likiwa katika hatua za mwisho mwisho kukamilika. Pia tunaona miti iliyo na maua inayopendeza huku pia kukionekana nyaya za stima zinazopita katika eneo hilo.

Hapa kuna majumba mawili ya ghorofa ambayo yameweza kukamilika kujengwa na kupakwa rangi zinazopendeza zaidi. Madirisha yao yametengenezwa kwa vioo zilizo zenye thamani nzuri sana na kuna kuta pia ya ulinzi ambayo iko.

Hapa kuna ghorofa ambalo linaonekana kuwa liko katika hatua za kukamilika, huku ngazi zilizojengwa kwa kutumia miti ikiwa bado zimewekwa mahali hapa. Nyuma yake kuna mawingu ya samawati huku mengine yakiwa meupe.

Kuna majengo ya ghorofa yanayoendelea kujengwa na yanaonekana kuwa ya makazi au biashara yakiwa bado hayajakamilika kabisa kwani madirisha mengine hayajawekwa na kuna vifaa vya ujenzi kama mawe, kokoto mbele ya jengo.

Kuna jumba la ghorofa ambalo linaonekana kuwa liko katika hatua ya kuendelea kujengwa na kuna pia chuma zilizofungwa katika madirisha na milango huku pia nyaya za stima zikiweza kupita kwenye sehemu hii na mawingu yenye rangi ya samawati yametanda.

Kuna majengo mawili ya ghorofa ambayo yamejengwa vizuri sana kwa muundo mmoja na kupakwa rangi huku mimea ya miti ikionekana mahali hapa, nyuma ya jengo hili pia tunaona mawingu yaliyotanda na kuwa na ya rangi ya samawati huku nyeupe pia yakionekana.

Kuna jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na lenye thamana ya juu sana huku milango pamoja na madirisha yakiweza kuvutia kwa muundo wake huku pia kuna viti vilivyotengenezwa kwa chuma mahali hapa pamoja na maua yaliyopandwa.

Hapa kuna tenki la maji lenye rangi nyeusi likiwa limewekwa nyuma ya nyumba ambayo ni ya ghorofa huku mimea mingine ikionekana kupandwa katika eneo hili na pia kuna ukuta uliojengwa kwa umakini mkubwa sana kuhakikisha kuwa mtu aliye nje hawezi kuingia mahali hapa kwa urahisi.

Kuna nyumba mbili za ghorofa zinazoonekana katika eneo hili ambapo moja imeandikwa,M four apartment, na hio ingine inaonekana kuwa iko katika hatua za kumalizika. Nyuma yake tunaona mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati.

Kuna jumba ambalo linaonekana kujengwa katika eneo hili na limepakwa rangi inayopendeza. Pia vioo vyake ni vya thamani kubwa sana na pia tunaona kweli imeandikwa majina. Na vinaonekana kuwa ni vyinye kuuzwa au pia kutumika kwa sababu ya makazi ya kibinafsi. Huko pia miti iliyokatwa katika vipande vipande ikionekana kuwa katika ardhi hii na taka taka au mchanga uliopakiwa kwenye magunia.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa rangi ya kupendeza pamoja na vioo na madirisha huku juu yake kukiwa na tenki la maji na nyaya za stima zimepita mbele ya eneo hili huku miti pia ikionekana kupandwa mahali hapa ndani na nje huku ikionekana pia ukuta uliojengwa na mabati.

Kuna jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kupakwa rangi ya kupendeza huku likiwa limeandikwa Bien Venues Flats kumaanisha huyu ndiye mmiliki wa jumba hili na upande wa chini kunaonekana kuta ambayo imejengwa ili kuhakikisha kuwa usalama wa eneo hili uko dhabiti na pia kuna nyasi zilizomea mahali hapa na kuonyesha kuwa zimekauka.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na pia na mavioo pamoja na madirisha yaliyowekewa prita pamoja na rangi pia ilivyoonekana kuwa ni yenye dhamani kubwa sana. Upande wa mbele tunaona miti pamoja na maua iliyopandwa kwa njia iliyopendeza sana pamoja pia na taa ambayo imewekwa katika kitu hicho.

Kuna uwanja ambao unaonekana kuwa na nyasi zilizokauka na zingine zinaonekana zinanyauka huku upande mwingine kuna nyumba ambazo zinaonekana kuwa upande wa juu sana, huku pia zina mabati zenye rangi nyekundu na ghorofa ingine ikionekana. Anga pia ina mawingu yaliyotanda yenye rangi ya buluu.

Hili ni jumba ambalo linaonekana kuwa linaendelea kujengwa na pia limeandikwa, commercial property for sale, kumaanisha kuwa linaweza kuuzwa wakati wowote na yeyote ambaye anayekuwa na uwezo wa kulinunua amewekewa namba mahali hapo ili aweze kuipiga ili kusaidiwa.

Kwenye majengo ya ghorofa ambayo yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana huku pia yamewekwa madirisha na vioo vilivyo vya thank kubwa huku pia rangi iliyopakwa inaonyesha kuwa hii ni eneo la kupendeza na pia tunaona mawingu ambayo ni rangi ya samawati.

Hii ni jengo la ghorofa ambalo limejengwa vizuri sana na lina madirisha, vioo na rangi iliyo nzuri sana. Mandhari yake ni ya kupendeza na mazingira yote yanaonyesha kuwa ni salama kwa mtu kuishi pia.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa umakini na kuwekewa vioo na pia zinaonekana kuwa jengo ambalo linaweza tumika kwa ajili ya biashara na pia mauzo. Huku kuna mti ambao una matawi yenye majani ya kijani kibichi huku mbele yake kuna mabango yalioyoandikwa mambo tofauti tofauti.

Hapa tunaona bango ambalo limeandikwa Peal Courts Northlands View, huku limewekwa katika eneo hili na kushikiliwa kwa chuma mbili na pia kufungwa kwa nati, huku nyuma yake tukiona jengo lililojengwa kwa matofali ya kuchoma na pia limejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Pia tunaona mawe yaliyotapakaa katika uwanja huu pamoja na nyasi.

Hapa tunaona jengo ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa vioo, rangi pamoja na madirisha ya chuma inayopendeza sana kwani huku upande wa chini ukionekana kuachwa nafasi inayokuelekeza kwa upande mwingine na pia maeneo hili ni ya kuvutia sana.

Kuna jumba la kifahari ambalo limejengwa vizuri na kupakwa rangi inayovutia. Miti iko kando na juu yake kuna grills ambazo zinatumiwa kuwaelezea watu jinsi ya kutembea mahali hapa. Pia kuna tangi za maji juu yake na pia mawingu ni yenye rangi ya samawati.

Hapa tunaona majumba ya maghorofa ambayo yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana huku yakiwa yamekamilika na kupakwa rangi, kuwekewa vioo na lingine linaonekana kuwa liko katika hatua ya kundelezwa kwa sababu ya chuma zilizo fungwa mahali hapo.

Hapa kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa umbali na zinaonekana kuwa ni zile za mauzo ama zingine ni za kibiashara. Pia kuna njia iliyopita mahali hapa ambayo haijawekwa lami na pia kunaonekana anga iliyo safi kwa rangi yake ya samawati huku pia kukionekana kuwa mahali hapa hapa kodi huwa nyingi inavyostahili.

Hapa kunaonekana majumba ya ghorofa ambayo yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuekewa madirisha na vioo vinavyovutia kwa umbali sana huku pia tunaona nyasi ya kijani kibichi pamoja na baiskeli mbili ambazo zimewekwa katika eneo hili.

Hili ni eneo ambalo linaonyesha kuwa ujenzi bado unaendelea kukua. Kuna kuta iliyojengwa kwa miti na mabati huku pia mbao zingine zinaonekana zimewekwa katika eneo hili. Kuna jumba pia la gorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kupakwa rangi huku pia tunaona tanki la maji likiwa juu yake.

Kuna jengo la ghorofa linaloitwa Wangige Plaza ambalo limejengwa kwa mawe ya kuchoma na lina rangi ya kijivu na mistari ya rangi nyekundu. Pembezoni lina madirisha yenye nondo za usalama, anga ni safi inayoonyesha kuwa pichi hii ilichukuliwa wakati wa mchana.

Hapa tunaona mti mkubwa ulioandikwa To Let pamoja na nambari ya simu inayosoma 0722 281 770 huku pia tunaona jengo la gorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuwekewa rangi inayopendeza pamoja na dirisha. Pia tunaona ukuta uliojengwa na kuwekewa waya za stima ambazo zinahakikisha kuwa hakuna mwizi yeyote anayevuka kuelekea upande wa ndani.

Kuna maghorofa mawili katika eneo hili ambayo yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Madirisha na vioo vilivyowekwa ni vya kupendeza sana huku ukuta wa ulinzi ukiwa umewekwa na kupakwa rangi. Miti pia inaonekana nyuma ya jengo hili na mbele yake tunaona mazingira yakiwa safi sana.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limejengwa kwa ustadi mkuba sana huku limepakwa rangi inayopendeza na vioo pamoja na madirisha yake ni yenye dhamani yenye ambayo ni kubwa sana, huku pia tunaona mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati.

Kuna jumba la kifahari ambalo limejengwa kwa umakini mkubwa na limeandikwa Hospital huku upande mwingine likiwa linamaandishi ya dukavyot Vinicius . Kuna mawingu pia ambayo yametanda angani ili kupisha mvua.

Hapa ni kwenye duka la mauzo ambapo kunaonekana keki tofauti zilizookwa vizuri sana pia kua na bei iliyo tofauti kulingana na jinsi ilivyoundwa, na pia kuna mfanyikazi ambaye anaonekana kwa njia anayo wahudumia wateja wanaokuja kununua.

Hili ni duka kuu la mauzo ambapo tunaona vitu vya aina tofauti tofauti vikiwa katika eneo hili tunaona nyama ambayo imepangwa kwenye mikebe na kuweka enyewe huku pia tunaona mitungi ikiwa katika eneo hili upande wa juu tunaona ukuta ambao umejengwa kwa ustadi mkubwa sana na ni wa kupendeza.

Hili ni duka linalouza bidhaa tofauti tofauti sanasana viatu vya watu wakubwa ambapo kila kiatu kina aina yake na pia kiwango chake ni cha tofauti tofauti ili kuhakikisha kuwa kila mmoja anawezakupata kinachomtoshea.

Hili ni duka kuu la mauzo ambalo limeandikwa Naivas , ukionekana walinzi wawili ambao wamesimama mbele yake huku wakijadiliana mambo yao. Ndani kuna bidhaa tofauti tofauti zilizowekwa katika sehemu zilizoko katika eneo hili na kuhakikisha kuwa wanaoingia kulinunua wanazipata kwa urahisi.

Hapa ni kwenye duka ya mauzo ambapo tunaona vitu tofauti tofauti, kama vile mipira ya vikapu na ile ya miguu. Pia kuna baiskeli zilizoko na magurudumu huku viti vingine vikiwa vimewekwa pamoja. Ukutani tunaeza ona pia kuna kadi ilioandikwa nambari tisa mahali hapo.

Hapa ni duka kuu la mauzo ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwenye shelfu huku watu wakiendelea na kuvinunua. Wengine wanaonekana kuvalia maski kwenye midomo yao wakitembea ndani ya jengo hili. Ukuta wa jengo hili linapendeza sana pamoja na sakafu yake iliyojengwa vizuri.

Hapa ni kwenye duka kubwa la mauzo ambapo tunaona bidhaa tofautitofauti zenye aina isiyo moja, vikiwa zimewekwa kwenye shelves na kila moja ina bei yake tofautitofauti iliyoandikwa hapo.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona soda ya Coca-Cola ikiwa juu ya mtungi huu huku pia sehemu nyingine kuna chupa tofauti tofauti zinazoaminika kuwa zimebeba vileo vilivyo vya aina tofauti na vinauzwa mahali hapa.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona watu waliovaa sare rasmi wakiweza kuendelea na kazi yao mahali hapa. Pia kuna nyama na bidhaa mingi mingi ambazo zimewekwa katika eneo hili ili kuhakikisha ya kuwa wateja wanaokuja wana urahisi wa kuziona na kuzinunua.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona mboga za aina tofauti tofauti zikiwa zimewekwa mahali hapa na kila aina ina bei yake ya kupendeza na inahakikisha kuwa wanaokuja mahali hapa wanaweza kuchukua kile ambacho wanataka kwa urahisi.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti zikiuzwa katika eneo hili na kila aina imewekwa katika sehemu yake na huku pia tunaona watu wakiwa wamevalia makoti yenye rangi nyekundu huku pia wakifanya mauzo na wengine kutembea ndani ili kuhakikisha kuwa wanachokitafuta wanaweza kukinunua kwa urahisi.

Hili ni duka kuu la mauzo ambalo limeandikwa, cleanshelf. Tunaona kwenye shelves kuna mitungi tofauti tofauti ambazo ni za kemikali na pia bidhaa zinginezo katika eneo hili na kuonekana kuwa linapendeza muundo wake na kuwa lina tiles katika sakafu yake.

Hapa ni kwenye duka la mauzo ambapo tunaona watu wakiwa wamevalia kofia vichwani na wanafanya kazi katika eneo hili, kuna soda za Coca Cola, nyama na kumeandikwa white meat na red meat mahali hapa.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona bidhaa mbali mbali zikiwa zimewekwa katika eneo hili. Kama vile tunaona stuli zenye rangi tofauti tofauti ,pamoja na viti ambavyo vimewekwa pamoja, kuonyesha kuwa kila aina ina bei yake tofauti. Pia tunaona mahali ambapo pameandikwa Take away pamoja na ice cream.

Hili ni duka likuu la mauzo ambapo tunaona keki zilizookwa na kuwekewa kwenye makaratasi kulingana na aina yake na zimepangwa katika sehemu moja nzuri sana na kuna taa za ukutani ambazo zinaleta mwangaza katika eneo hili kila wakati.

Hapa ni kwenye duka kubwa la mauzo ambapo tunaona bidhaa kadha wa kadha zilizowekwa mahali hapa na kuna watu ambao wanaendelea kutembea huku mwingine amevalia sare rasmi ambayo yanaonekana kuwa anafanya kazi katika sehemu hii. Pia muundo wa eneo hili ni mzuri sana.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti kama vile machungwa, nyanya na vitunguu pamoja na eneo la mbele kuonyesha kuwa mikate ambayo yanauzwa mahali hapa na eneo hili limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na kuta zake zinapendeza pamoja na mazingira yake yote iliyo safi.

Hapa ni kwenye duka la mauzo ambapo tunaona bidhaa mbalimbali kama vile blueband , kuna soda zilizoko kwenye chupa ya plastiki na imeandikwa special offer kumaanisha kwamba bei yake iko chini mno na kuzingatia mfuko wa mtu anayetaka kuzinunua.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona msichana aliyesonga nywele yake na kuvalia long'i nyeusi na blausi ambayo ni ya rangi nyeupe akiendelea kutembea na kufanya shughuli zake za uchuuzi huku kuna mwingine ambaye ameketi chini na kuendelea kufanga mambo yake. Hapa mahali pia tunaona kumeandikwa meat .

Hili ni duka kubwa ambalo linafanya kazi ya kuuza bidhaa kadha wa kadha na limeandikwa QuickMart. Humu ndani kunaaminika kuwa na bidhaa tofauti ambazo kila anayeingia mahali hapa anaweza zipata kwa urahisi. Nje yake tunaona gari lililoegeshwa katika eneo hili.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona vyakula mbalimbali vikiwa vimewekwa mahali hapa. Kuna ndizi, nyanya kuna pia vitiunguu na vitu vinginevyo. Kuna mti ambao una matawi yenye majani kijani kibichi huku watu wanaouza nao wakiwa wamevalia sare rasmi wako ndani ya mahali hapa na pia kumeandikwa Hot Deli Bakery.

Hapa ni kwenye duka kuu la mauzo ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti, zikiwa zimewekwa katika eneo hili na pia kuna maandishi ya ukutani pamoja katika shelves hii, na pia tunaona mtu anasukuma toroli ya bidhaa akielekea upande wa chini, ili akaweze kuenda kuvikagua.